Katika hema iliyojengwa ili kutolea huduma, mfanyakazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi na barakoa anaonekana ameketi chini huku anaangali screen ya kompyuta, kando ya mfanyakazi huyu watu wameketi huku wakingoja kuhudumiwa.

Katika eneo la huduma Kenya watu wanaonekana wameketi kwenye viti zilizo pangwa huku wakishika makaratasi wakindoja kuhudumiwa. Katika sehemu ya kaunta wafanyikazi wa eneo hili wanaonekana wameketi huku wakiangalia skrini ya kompuyuta.

Kwenye uwanja wa mchezo, mchezaji wa kandanda aliyevalia jezi ya rangi nyeupe anaonekana akikimbia na mpira huku mpinzani aliyevalia jezi ya rangi nyekundu akimfuata ili kumnyang'anya.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi anaonekana anapokea kitabu fulani ya rangi nyekundu kutoka kwenye jaji aliyevalia mavazi rasmi ya kazi. Mazingira ni ya shughuli muhimu ya serikali.

Katika uwanja wa michezo uliojaa watu, mchezaji aliyevalia jezi ya rangi ya majano na kijani anaonekana akitembea na mpira huku mpinzani wake aliyevalia jezi ya rangi nyekundu akijaribu kumnyang'anya.

Katika sehemu ya kutoa habari katika kituo cha Huduma Kenya, wafanyikazi wawili waliovalia mavazi rasmi wanaonekana wameketi kwenye kaunta uku wakiangalia skirini ya kompyuta.

Katika tangazo ya kisiasa, mwanamke mmoja anaonekana amesimama akiwa amevalia mavazi ya rangi nyekundu. Mwanamke huyo anaonekana kuwania kiti cha mwakilishi ya wanawake kwenye bunge.

Watu wakiwemo wanaume na wanawake wenye watoto, wanaonekana wamekaa chini wakiwa na makaratasi huku wakingojea wapate huduma kutoka kituo cha kupeana huduma ya Kenya.

Mwanaume mmoja amevaa suti ya samawati hafifu na ameshikilia kipaza sauti katika mazingira yanayojulikana kama korti. Mwanaume huyu anatoa uelimishanaji kwa watu kuhusu sheria na jinsi ambavyo mtu anaeza tumia sheria ili kushtaki mwingine.

Wachezaji wa jinsia ya kike waliovalia jezi ya buluu wanaonekana wamekusanyika huku wakisikiliza mkubwa wao. Nyuma yao kuna viti vilivyopangwa na watu wameketi huku wakiwaangalia.

Wachezaji waliovalia jezi za kijani na njano wanaonekana kubambika baada ya kufunga mbao, wanasherehekea kwa kusalimiana, kupiga makofi na kukumbatiana.

Mwanaume Moja aliyovaa sweta nyeusi anaonekana kupika picha mbele ya umati wa watu uliojaa kwenye kiwanja, watu Hawa wanaonekana watulivu na changamvu na wako tayari kwa shughuli ya leo.

Watu wanaotafuta huduma za serikali wamepanga foleni ili waweze kuhudumiwa kwa haraka, walinzi wa usalama wanahakikisha kila mtu anangoja zamu yake.

Kwenye machumba ya koti, kikundi moja ya mawakili waliovaa, mavazi yao rasmi, wanaonekana wakijadiliana kuhusu kesi inayoendelea, ili ifikipo zamu yao waweze kujitokeza kisawasawa.

Ukumbi wa benki una mpangilio mzuri wa viti, ambapo watu wameketi kwenye voleni, huku wakingoja huduma. Wahudumu wameketi nyuma ya vioo, huku wakiendelea kuhudumia wateja walio mbele.

Mazingira ya foleni ndefu ya watu imejipanga mbele ya ofisi za serikali wakisubiri kuhudumiwa, wengine wao wameketi kwa muda mrefu chini ya jua kali, kati yao kuna wamama wamebeba watoto mikononi na migongoni mwao.

Katika kituo cha kutoa huduma ya serikali, viti vimeuwezwa kupangwa kwa utaratibu. Kila mmoja wa mfanyikazi hapa wanaangalia skrini ya kompyuta kuhakikisha ya kwamba wako tayari kutoa huduma.

Katika mazingira tulivu ya ofisi, mwanamke mmoja amekaa mbele ya kompyuta akimwonyesha mwanaume mmoja amesimama kitu kwenye skrini, inaonekana ni kazi wanazingatia ama wanafuatilia, nyuma yao kuna mwanamke mwingine amevaa koti jeupe akiwatazama kwa makini.

Mwanaume moja amevaa suti nyeusi, huku akionekana kuapishwa mbele ya jaji. Kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia bibilia, huko mkono mwingine ameshikilia katiba. Anarudia maneno yanayosemwa na afisa wa mahakama,

Hati za kusafiri, zimepangwa kwa meza kwa utaratibu. Moja ikiwa na rangi nyeusi, ikiwa ni ya nchi ya Kenya. Huku ingine ikiwa na rangi ya blue ikionyesha ni hati ya jumuia ya Africa Mashariki.

Afisa mmoja, akiwa amevaa mavazi yake ya kirasmi ya kikazi. Anaonekana kuwaelekeza wanawake waliofika hapa wakiwa na makaratasi mkononi ili kupata huduma fulani inayopewanwa hapa.

Watu waliofika kwenye ukumbi wanaonekana kuwa na furaha na changamfu . Wengi wao wanatabasamu huku wengine wakipuliza vuvuzela hii ni kuashiria kufurahia yale ambayo yanaendelea kwa uwanja.

Watu wanaotafuta huduma za serikali wameketi kwa utaratibu, Kila moja akiwa na karatasi zake, ili angojee zamu yake ya kuhudumiwa. Kuna mhudumu moja anayehakikisha kwamba Kila mtu amefwata zile sheria zinatakikana.

Kwenye mazingira yanayoonekana ya kirasmi juu ya uwepo wa bendera, mwanaume moja aliyevaa suti nyeusi. Anaonekana akipokea kitabu kilicho na vikaratasi muhimu ya serikali.

Katika kituo cha Huduma Centre , watu wameketi kwenye viti vilivyopangwa huku wakingoja zamu zao ufike kuingia ndani wapate huduma. Ndani kuna wafanyikazi wanaoonekana kutoa huduma mbalimbali.

Katika kituo cha kutoa huduma wafanyakazi waliovaa mavazi rasmi na barakoa wanaonekana wakimsikiliza mwanaume mmoja aliye na shati ya buluu. Mwanaume huyo amekuja apa ili kufanya ukaguzi.

Kwenye mazingira inayoonekana kama ofisi za serikali , vitambulisho vimepangwa kwa ustadi juu ya meza. Vitambulisho hivi vimewekwa kwa makundi, ili yawe rahisi kwa waamiliki wa kutambua.

Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwonyesho ya mtu anayejaribu kujisajili kwenye tovuti, anajaza vitu muhimu kama vile jina, nambari ya simu, nambari ya kujisajili na nambari ya siri.

Afisa mkuu serikalini anayevaa suti ya rangi samawati chini ya ulinzi mkali, anafika kwenye mkutano wa serikali muhimu huku akiandama na mwanamke mmoja anayevaa suti ya rangi ya nyeusi.

Afisa mkuu wa serikali anaonekana akijiandikisha kama mpiga kura kwenye ofisi za tume za uchaguzi, hii inatoa uhamasisho kwa wanachi ya kwamba waweze kujisajili kama wapiga kura.

Watu wengi barabarani wanaonekana wakikimbia kwa uchangamfu huku wengine wakirusha mikono juu, wengine wao wakibeba vibango ya picha ya kisiasa.

Kwenye ofisi ya vyeti ya kuzaliwa na kufariki, wahudumu wawili wanaonekana wameketi, huku wakiangalia skrini ya kompyuta. Kando yao kuna viti mbili, ambavyo vinatumika na wateja wanaofika hapa.

Mkutano wa kisiasa nchini Kenya ambapo watu wengi wamekusanyika wakiwa na bendera zao za nchi hio ili kuweza kuendeleza ishara za kuonyesha uzalendo.

Katika kituo cha huduma mwanaume moja akiwa amevalia sare zake za kazi anaonekana akishugulikia mwanamke mmoja aliye na mavazi ya askari, mwanaume huyo anaonekana kufurahiswa na mwanamke huyu.

Katika uwanja uliojaa watu mbalimbali, panaonekana watu wawili ambao wamejifunika na bendera ya taifa la Kenya. Wana furaha na inaonyesha kwamba wanajivunia kuwa wakenya.

Watu wameketi kwenye jengo linalofanana kama ukumbi wa benki watu hawa wana subira na wanangojea kupata huduma. Pande ingine kuna sehemu ya kaunta ambazo wale watu wanatoa huduma wameketi pia.

Wadau wa idara ya mahakama wamekusanyika kwenye shughuli maalum ya kufungua mahakama mapya, waliofika hapa ni pamoja na viongozi wa mahakama kama vile jaji mkuu naibu wa jaji mkuu na mawakili.

Kwenye ukumbi wa mchezo wanariadha kutoka taifa ya Kenya wanaonekana wenye furaha na chagamfu kuashiria ushindi. Wanariadha hawa wameinua viatu vyao juu kuonyesha kwamba wamekimbia miguu tupu.

Wachezaji waliyovalia jezi ya rangi nyeupe wanaonekana wenye furaha kubwa na changamfu. Wengine wao wanatabasamu, huku wengine wakiendelea kuimba nyimbo za kushinda kikombe kilichobebwa juu.

Mashabiki wa kandanda waliovaa jezi ya manjano na kijani kibichi. Wanaonekana wenye furaha na changamfu. Nyuma yao, kuna umati wa watu walioketi kwenye ukumbi huku wakishuhudia mchezo unaoendelea.

Mama moja aliye na mavazi nyekundu, anaonekana amekaa mbele ya watu walio na kofia yenye maandishi 'tuko pamoja'. Watu hawa wanaonekana wakiwa kwa shughuli ya chama ya kisiasa.

Maafisa wawili wa serikali wanaonekana wakifanya shughuli ya usajili. Mmoja wao anajaza mafomu, ili kuieka data muhimu ya mtu, huku mwingine akichukua alama za vidole.

Huu ni mwonyesho wa kitambulisho cha watu walio na ulemavu nchini kenya. Kinaonekana kuwa na vipengele muhimu kama vile picha ya mtu, jina tarehe ya kuzaliwa, tarehe ya kuzaliwa na kadhalika.

Maafisa wa vituo mbalimbali vya serikali kama vile spika wa bunge, jaji mkuu na mawakili wanaonekana wakiwa wamevaa sare zao za kazi huku wakiwa kwenye mazungumzo na mwanamume mmoja anayeonekana kuwa na cheo kubwa.

Hii ni nyaraka, inayotoa mwelekeo wa kusimamia wafanyikazi katika idara ya mahakama. Ina haki na sheria zinazofwatwa katika kesi za mahakama na wafanyikazi.

Maafisa wanawake wawili wa idara ya mahakama wanaonekana wamevaa mavazi yao ya kirasmi. Kumaanisha kwamba wamemaliza shughuli muhimu kama vile kuapisha.

Vitu vinavyoonekana kama vitambulisho vinaonekana vimepangwa kwa meza vikiwa vimefungwa kwa vikundi kwa kutumia mipira ya plastiki . Juu kuna vibandiko kwa herufi hili itambuliwe kwa haraka

Katika ofisi ya vyeti vya kuzaliwa na kufariki . Mwanaume mmoja aliye vaa suti ya blue anaonekana akiwa anatoa mafunzo kwa wafanyikasi wa hapa. Wafanyikasi Hao wanaonekana makini na wanafwata kilicho endelea.

Ni kituo cha kutoa huduma ya serikali inayojulikana kama Huduma Centre, imepangwa kwa utaratibu na ina viti mbalimbali ambavyo watu wanaogoja huduma wanaketi kwa ustadi ili kugoja zamu zoa kufikiwa ili wahudumiwe.

Wafuasi wa chama wa PNU wanaonekana wenye furaha uku wakishiriki katika tendo la kisiasa. Wamebeba vipeperushi na mabango ya chama inayoonyesha ujumbe na picha ya chama.

Kwenye kituo cha huduma Centre mtu mmoja anaonekana kuwa mkubwa wa idhara hiyo ametembelea kwenye eneo hizi . Wafanyikazi wanaonekana wakiwa kazini huku kila mmoja akiangalia kwa skrini ya kompyuta, mmoja wao anamweleza jinsi vitu vinavyo tendeka hapa.

Mchezaji wa jina Kipchirchir, anaonekana akishiriki katika mchezo wa triple jump .Tukio hilo linafanyika katika uwanja wa mchezo, huku watu wakiwa wameketi wakimwangalia na kumshabikia.

Wachezaji wa timu wa raga wa Kenya wanaonekana wakisherehekea ushindi wao kwa furaha na hamasa kubwa wakiwa na jezi rasmi ya taifa wanaonekana wakiinua zawadi waliyopewa.

Wanashabiki wa mchezo wa soka wa taifa ya Kenya wanaonekana changamfu na wenye furaha, wameshikilia bendera ya taifa hilo wakiwa wanashangilia.

Mwanamke aliyevaa shati jeupe na ana nywele ya buluu anaonekana akisimama kwenye meza ya usajili. Maafisa wanaofanya shughuli hiyo wanaonekana wakiandika makaratasi kwa umakinikivu kubwa.

Ni maelezo ya usuluwishi uliounganishwa na mahakama ya Kenya. Unaonyesha jinsi koti inaeza ingilia kati ya watu wanao na makesi kotini.

Kwenye mkutano wa kisiasa mwanaume mmoja aliye na shati ya waridi anaonekana akimsalimia mama moja kwenye umati nyuma yake kuna watu wanaojaribu kupitisha mikono yao ili kuweza kumsalimia na kumfikia.

Majaji watatu wa korti kuu la Kenya wanaonekana wakiwa wamevalia sare rasmi za kazi huku wakikuziana mikono zao kwa tabasamu na furaha kubwa kuashiria kufanya shughuli muhimu.

Maafisa mkuu wa serikali, mwanamke na mwanaume, wanaonekana wamevaa mavazi rasmi wakielekea kwenye shughuli muhimu ya taifa. Mwanaume anaonyeshana saa kuangazia kwamba wanafaa kufika huko kwa muda mfupi.

Kwenye kituo cha kutoa huduma wahudumu waliovalia sare za kazi wanaonekana wameketi huku wakiangalia skrini ya kompyuta kwa upande mwingine kuna mama mmoja aliyeketi akingoja kuhudumiwa.

Uwanja wa mchezo umejaa mashambiki waliokusanyika ili kushuhudia mchezo wa kusisimua. Viti vya mbele vinavyojulikana kama viti vya maana ama VIP vinaonekana kukaliwa na watu mashuhuri ama wageni.

Dawati la maelekezo linaonekana likiwa katika sehemu ya mapokezi katika kituo cha Huduma Center. Wanawake wawili waliovalia mavazi rasmi wanaonekana kuwa tayari kuwahudumia wananchi.

Wahudumu wa kituo cha huduma kenya wanaonekana wakiwa kwa mazungumzo huku mmoja wao akiwa mwanamke ameketi chini akiangalia skrini ya kompyuta yake. Kwa umbali kuna mama mmoja ameketi akingoja kuhudumiwa.

Kwenye ukumbi maalum, mwanamke mmoja aliyevaa sare rasmi ya kazi anaonekana kumwelekeza mwanafuzi katika kufanya usajili. Anatumia vidole zake ili kumwelekeza uku mwanafuzi akifuatia kwa makini.

Mchakato wa usajili wa majaji unaendelea uku ikifanywa na tume ya huduma za mahakama. Wagombeaji wanaotafuta kufanya kazi mbalimbali wanahojiwa hadharani.

Ofisa moja kutoka idara ya mahakama anaonekana akifanya shughuli maalum, kama vile kuapisha wakazi wa serikali wanapoanza kazi zao. Hii shughuli ni muhimu kwa sababu inachunga katiba.

Washabiki wa mchezo wa kadada nchini Kenya waonekana wakishangilia kwenye furaha wakiwa wanashangilia timu yao. Wengi wao wamevalia jezi ya nchi hio na bendera ya nchi hio. Ni taswira ya mapenzi wa ukweli wa mchezo na taifa yao.

Mashabiki watatu wa timu ya taifa ya Kenya wanaonekana wakichukua selfie ya pamoja wakiwa na furaha tele, wawili wao wamejipaka rangi ya bendera kuonyesha uzalendo wao kwa timu yao.

Kwenye chumba moja inayoonekana kuwa ya serikali, watu wamefika hapa ili kupata huduma. Watu hawa wamepanga foleni na moja kwa moja wanaelekea kwenye kaunta ili wapate kusaidiwa.

Fisa wa huduma senda anaonekana amekaribisha wageni waliofika hapa, huku akiwaeleza hatua kwa hatua huduma zinazopatikana kwenye kituo hiki.

Watu wamekiti kwenye nyumba inayojulikana kama nyumba ya huduma, kama vile benki. Watu hawa wamejipanga, moja kwa moja ilikupata huduma. Kando yao, kuna polisi ambayo anahakikisha kwamba, kila mtu ameweza kufwata yale ambayo yanatakikana.

Mwanaume mmoja anaonekana anasimamia kitengo cha usafirishaji na amefika mahali hapa ili kuhakikisha ya kwamba kila huduma inatolewa kwa wanainchi inatolewa kwa haraka na kwa muda usiochelewesha vitu mingi.

Wachezaji waliovaa mavazi ya michezo yenye maandishi 'KDF', wamesimama na kusikiliza kwa maakini kutoka kwa kocha wao. Inaonekana ni kikosi cha wanajeshi wanaoshiriki katika michezo mbalimbali. Nyuma yao kuna basi cheupe ambalo huenda limewasafirisha katika eneo hili.

Wafanyi kazi wa idara ya kutoa huduma, wamekusanyika katika ofisi zao kuu, huku wakionekana wamevaa sare kirasmi za kikazi.

Afisa moja wa serikali anaendelea na kazi ya usajili, anaonekana ameshika mkono wa mwanamke mmoja, aliyevaa barakoa nyeusi . Ili kuweza kuchukua alama zake za mkono na kuweka kwenye vitabu ya kusajili.

Afisa mmoja akiwa amevaa sare rasmi na barakoa . Anaonekana akichukua alama za vidole ya mwanaume mmoja. Nyuma yao kuna watu wengi wanaongoja kuhudumiwa .

Mwanaume mmoja aliyevaa suti ya buluu anaonekana ameshikilia bibilia kwa mkono wake wa kulia, ishara ya kuapa kwa jina la mungu. Anakaa makini na mwenye heshima, huenda akiwa mbele ya jaji.

Shabiki mmoja wa timu ya Goh Mahia anaonekana amejipaka rangi ya buluu na nyeupe kwenye mwili yake yote. Hii ni dhihirisho ya penzi ambayo ameweka katika timu yake.

Mahabiki wa timu ya Gor Mahia wanaonekana wamevaa jezi ya kijani kibichi huku wakishangilia timu yao kwa ajili ya ushindi wao. Wanaonekana wakichoma vitu kando ya barabara.

Kwenye meza ya maelezo mwanamke moja aliyefaa barakoa na sare zake kirasmi anaonekana akiwa nyuma ya kioo akiangalia screen ya kompyuta yake huku upande mwingine kuna mwanaume wa kofia nyekundu anamsikiliza kwa makini.

Mwanaume mmoja amesimama akiwa ameshikilia biblia. Kando yake kuna mwanamke ambaye ameshikilia kijitabu. Inaonekana ni kama ni mazingira ya kuapisha ama kufanya maapisho.

Mchezo wa neti boli ya wanawake unaendelea kwa kasi uwanjani. Wanawake wawili wanajaribu kumnyang'anya mwanamke mwingine kutoka timu pinzani uku washambiki wanaonekana wakishangilia timu zao kwa umbali.

Watu wanaofika kwenye kituo cha kutoa huduma, wanaonekana wameshika mafaili ama makaratasi na kukaa kwenye foleni, huku wakingoja, wapewe huduma zao.

Kwenye ukumbi wa mchezo, wachezaji wa kandanda kutoka timu ya Tursker waliovalia jezi ya manjano wanaonekana wakishiriki katika maombi muda mchache tu kabla ya mchezo ianze

Hili ni tangazo kutoka idara ya mahakama ya kenya likionyesha lengo lake la kufanya maonyesho ya biashara ya kimataifa kwenye jimbo la Nairobi.

Watu wengi wamejitokeza kwenye ukumbi ili kushuhudia shughuli maalum inayoendelea hapa. Wengi wao wanaonekana watulivu uku wengine wakitembea kwenye uwanja wakiwa wameshikilia bendera ya taifa ya Kenya.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amevalia jesi ya timu ya Bandari huku ameinua scaffu ya timu hiyo, nyuma yake kuna wachezaji wanao jiandaa kwenye mchezo inayotaka kuanza.

Viongozi wa idara mbalimnbali wanaelekea kufanya shughuli za serikali. Kwenye nyuso zao zinaashiria kwamba wanafuraha na hii inaamisha kwamba serikali iko imara.

Kwenye uwanja wa mpira, mashabiki wa kandanda wanashuhudia mechi, huku mwanamke moja aliyevaa shati jeupe anashikilia skafu ya timu ya Gormahia, huku mwanaume mwingine akiwa na kipulizi mdomoni.

Maafisa wa serekali wamekita kambi kwenye hema ili kufanya shughuli ya usajili. Maafisa hawa wanaonekana wamevaa mavazi yao rasmi na barakoa huku kuna mteja mmoja anayengonja kufanyiwa huduma.

Wanawake waliovaa jezi la buluu wakiwa wanahusika kama wachezaji wa akiba. Wanaonekana wamesimama nje ya uwanja huku wakipiga kelele na makofi ili kutia moyo wenzao wanaocheza.

Watumishi wa kituo cha Huduma Centre wanaonekana wakiwa kazini kila mmoja akifuatilia kazi yake kwenye kompyuta. Wafanyakazi hawa wamevaa barakoa kuashiria kufuata utaratibu za kiafya uku wakihudumia wananchi.

Kwenye jengo kubwa la ghorofa, linaonekana ni makao makuu ya kampuni ya posta. Huku nje kuna pikipiki tofauti za kufanya kazi ya kusafirisha mizigo kutok kwa kampuni, hadi sehemu mbali mbali.

Katika ofisi za jaji mkuu, waandishi wa habari wamefika ili kuandikisha taarifa maalum. Jaji mkuu amesimama ili kutoa hotuba yake ama habari maalum katika wananchi.

Wanashabiki wa kandanda wanaonekana wamevalia jezi ya timu ya Gor mahia, huku wakitembea barabarani wengine wakiwa juu ya basi. Wana furaha na uchangamfu, kuashiria ushindi.

Watu wanaonekana wakijaza mafomu wakienda taarifa ya muhimu kama vile jina, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya kitambulisho na kadhalika kisha kuweka vidole. Hii ni kama ni shughulii muhimu ya kusajili mtu ama kutambua mtu.

Mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya samawati anaonekana amekaa chini uku ameshikilia faili za makaratasi. Mazingira ni kituo cha kutoa huduma. Ameketi chini kwa utaratibu uku akigoja zamu yake kufika.

Mashabiki wa kandanda waliova jezi ya rangi ya kichani kipichi na hata wengine kuvalia barakoa za uso. Wanaonekana wakiwa na furaha na kufuatilia mechi inayoendelea. Kati yao kuna mwanaume aliyevaa shati cheupe na ameinua skafu ya Gor mahia.

Wanariadha wa vikao sita, wanakimbia kwa kazi, huku kila moja akijaribu awezavyo awe mshindi. Kwa umbali kuna watu wameketi ili kushuhudia mbio hizi zenye lada.

Mwanaume mmoja anavalishwa kofia nyekundu na kupewa cheti cha kuwania kiti kupitia chama hicho. Mwanaume huyo amekaa kwa kuwa na furaha kwa kupokea cheti hicho.

Shabiki wa kandanda wanonekana uwanjani huku mwanamke mmoja akiwa amevalia jezi ya taifa la Kenya anaonekana anafurai na anachangamka. Hii inaashiria kufunga kwa bao ama ushindi kubwa.

Katika kituo cha Huduma Kenya, wafanyikazi hapa wanaonekana wamevalia sare rasmi za kazi na barakoa, huku wakimuelekeza mwanaume mmoja aliyevalia suti nyeusi. Kando yao kuna kompyuta.

Katika hema iliyojengwa, wafanyikazi wa Idara ya Upelelezi ya Jinai wanaonekana wamevalia sare rasmi za kazi huku wakiangalia skrini ya kompyuta kuashiria kuwa tayari kutoa huduma katika eneo hili.

Katika meza ya maelezo kwenye kituo cha Huduma Kenya, wafanyikazi wawili waliovaa mavazi rasmi wanaonekana wameketi huku wakiangalia skrini ya kompyuta wakingoja watu wafike hapa ili waulize maswali kuhusu kituo hiki.

Katika uwanja wa mchezo, mashabiki wa kandanda wanaonekana wamechangamka huku wakiwa na furaha. Mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe anaonekana ameibeba skafu ya timu ya Gor Mahia.

Katika kituo cha huduma kenya, mfanyakazi moja aliyevaa mavazi rasmi anaonekana akiwaelekeza wenzake uenda ni wapya katika eneo hili.

Wachezaji wa mpira ya Netiboli walio valia jersey ya rangi nyeusi kutoka taifa la Kenya wanaonekana wametabasamu huku wakipiga picha. Mmoja wao ameshikilia mipira miwili.